kilimo cha kisasa cha mbogamboga, Kilimo hiki hakiitaji matumizi ya udongo au ardhi na unaweza kutumia kwa eneo dogo na mavuno ukapata mengi.

Jua linaangaza juu ya milima yenye kijani kibichi, huku mawingu meupe yakipendeza angani kwa muonekano wa kuvutia. Milima imepambwa na miti mizuri yenye kijani.

Mto unaopita katikati ya mandhari ya asili. Maji ya mto yanaonekana kuwa na utulivu. Kingo za mto zimezungukwa na vichaka, miti ya asili na majani yaliyomea kando. Upande wa mbali wa mto kuna eneo tambalale lenye nyasi fupi.

Wafugaji wa nyuki wakirina asali, tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni. Wamevalia mavazi, kwa ajili ya kujikinga na shambulio la nyuki.

Kifungashio cha mbegu za mboga aina ya (lettuce) kutoka kampuni ya (royal seed). Kifungashio ni cha rangi ya dhahabu na kina picha ya mimea ya (lettuce) yenye majani ya rangi. Kuna alama nyekundu ya duara iliyoandikwa "hybrid", ikimaanisha kuwa mbegu hizi ni chotara.

Mabanda ya kufugia wanyama yaliyotengenezwa kwa mbao na bati. Wanyama kama vile mbwa, kuku unaweza kufugia, kwa kutumia mabanda haya. Yamewekwa nje tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.